Wanafunzi wamekaa darasani kwaajili ya kujifunza, mwalimu amesimama anakagua kazi zao, yapo madawati ya kutosha pamoja na viti. Elimu ya watu wazima hutolewa kwa wanafunzi ambao wamekosa elimu kwa mfumo rasmi.

Bembea zimetengenezwa kwenye uwanja wa shule ya awali, zinatumika kwaajili ya michezo ya watoto. Eneo lina mchanga na upande kumepandwa ukoka, ni shule inayotumika kulelea watoto mchana na kuwafundisha pia.

Wanafunzi wa shule ya awali wamekaa kwenye bembea na mwalimu wao anawaangalia. Sehemu ya eneo imepandwa ukoka na kutengenezewa vitu mbalimbali kwa ajili ya michezo ya watoto. Ni shule inayotumika kulelea watoto mchana na kuwafundisha pia.

Majengo ya shule yamejengwa kwa ghorofa moja. Mazingira ni masafi yamepandwa maua pamoja na miti mikubwa. Pametengenezwa barabara maalumu kwa ajili ya kupita wanafunzi pamoja na wafanyakazi. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu; ambapo inajenga misingi wa masomo yao ya badaye.

Vitabu vya wanafunzi vipo katika maktaba ya shule na vimepangiliwa kwenye chuma maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya kuviwekea, wanafunzi wawili wa kike wanachagua kwa ajili ya kujisomea, elimu ya sekondari imejengwa kwenye misingi ya maarifa na ujuzi uliyopatikana katika elimu ya msingi, inawaandaa wanafunzi kwa masomo ya kazi nyingine.

Mwanafunzi anajifunza kwa vitendo katika maabara ya sayansi. Kemikali zimewekwa kwenye chupa na kufunikwa kisha kupangiliwa mezani pamoja na vifaa vingine. Elimu ya sekondari imejengwa kwenye misingi ya maarifa na ujuzi uliopatikana katika elimu ya msingi, inamuandaa mwanafunzi kwa masomo ya ngazi nyingine.

Wanafunzi wa chuo wapo ndani ya maktaba wanajisomea eneo ni kubwa na lina mwanga wa kutosha, chuo kikuu na chuo zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana katika vigezo vya kujiunga.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwapa maelekezo, vifaa vya kufundishia vimewekwa mezani. Chuo kikuu na chuo, zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zimetofautiana kwa vigezo vya kujiunga.